Mikono mitatu inashikilia nazi zilizokatwa juu, kila moja ikiwa na mrija wa kunyea. Zimeondolewa maganda ya nje kiasi na nyama nyeupe inaonekana.

Bakuli la biriani nimeweka wali wa rangi ya machungwa na nyeupe. Uliochanganywa na vipande vya kuku vitivyo pikwa kwa viungo. Juu kuna majani mabichi ya karianda na mint kama mapambo.

Sahani imejaa wali wa biriani wenye rangi ya manjano na nyeupe. Juu yake kuna mchuzi mzito wa nyama wenye rangi ya kahawia nyekundu, pembeni kuna kachumbari.

Ukuta wa matofali meupe una sehemu ya mviringo katikati, nyuma yake kuna jengo lenye bracket ya umbo wa mviringo.

Sokoni mna samaki ambao wamepangwa kwa vikundi tofauti tofauti. Kando yao, mnaye mvulana aliyevalia tishati ya rangi ya machungwa. Huku pembeni mkiwa na mwengine yu na suruali ya kijani.

Mchele wa rangi ya dhahabu, kachumbari, vipande vya nyama na pilipili kando vimeandaliwa kwenye sahani au sinia ya chuma huku mkono ukikishikilia. Kwa umbali mna watu wawili.

Mandhari ya soko la mtaa, lina shughuli nyingi. Muuzaji amevalia shati ya manjano, anauza vitafunwa ya kukaanga kama samosa na vyakula vingine.

Mtu amesimama nyuma ya jiko la kuchoma akishika mahindi na kuyaandaa. Kadhaa yanachomwa juu ya grill huku mengine yakiwa mabichi yamewekwa mezani pembeni.

Sehemu ya kuuzia vitafunwa mbalimbali ambapo mna viazi vyaliyokangwa. Kando yake mna sinia ambalo limeekelewa bakuli tofauti tofauti juu yake.

Pembeni mwa pwani ambapo takataka zimekusanywa kwa mafungu mbalimbali humu sehemu ile ikivamiwa na mchanga mweupe. Kwa umbali kunaonekana ukuta mweupe.

Samaki aliyechomwa amefunikwa na mchuzi wa manjano, akipambwa na saladi safi pembeni. Sahani nyingine ina chipsi iliyokaangwa vizuri.

Majengo mawili yanaonekana kwa umbali kidogo. Mojawapo ina rangi nyeupe ukutani na kwenye paa. Chini mna njia, yaelekea umo umo. Kando mna nyasi na miti mifupi.

Chipsi vyebamba vya kukaangwa vimetandazwa kwa wingi, zikiwa na rangi ya dhahabu ya kahawia na muonekano wa crunchy . Zinaonekana kuwa ya viazi au mhogo.

Majani ya kijani yanachanua katikati ya manthari ya mchanga, huku mti mkubwa upande wa kushoto ukitoa kivuli kizuri, mtu aliyevaa nguo ya blue amesimama karibu nao.

Muuzaji wa vyakula vya mitaani anakaanga vitafunwa kwenye sufuria kubwa juu ya moto wa wazi. Amevaa shati jekundu, wateja watatu wamesimama karibu, mmoja anashika chakula.

Fukwe yenye mchanga mweupe una miti miwili mirefu la mnazi na vibanda vya paa la makuti vilivyotengenezwa kwa vifaa vya asili. Anga ni la mawingu.

Bakuli nne zimeandaliwa kwa sakafu ya rangi ya kijani. Mojawapo ina kachumbari , nyingine samaki aliyetiliwa mchuzi na nyingine lina sima.

Muhudumu aliyevalia shati jeupe na beji ya jina Dancan anabeba 𝑡𝑟𝑒𝑖 yenye sahani kadhaa za vyakula, kilamoja ina mchanga𝑛yiko wa chipsi.

Sahani ya wali yenye mchuzi wa kahawia imepambwa na vipande vya nyanya na vitunguu. Pembeni kuna chupa ya soda, mtu aliyevaa shati jekundu lenye benchi.

Sahani nyeupe yenye duara ya buluu imejaa samosa za pembe tatu zilizokaangwa, kipande kirefu cha kebabu, vipande vya tango na limau.

Mandhari iliyovamiwa na udongo mwekundu ina migomba yenye matawi ya kijani kibichi. Chini mna manyasi zilizokauka.

Trei ina bakuli nne za plastiki rangi ya kijani na buluu zikiwa na chakula cheupe chenye mndo wa punje. Huenda ni uji mzito au wali wa aina fulani.

Chakula cha mhogo kando ndimu kimeandaliwa kwenye gazeti lililo na maandishi meusi na rangi ya samawati.

Samaki wa baharini wamelazwa juu ya turubai wa buluu wakiwa safi na wenye rangi angavu. Kamba na ngisi wamepangwa pembeni wakionyesha utofauti wa mavuno ya pwani.

Chakula cha kukaanga na mafuta kimewekelewa kwenye sehemu nyeupe, humu nyuma yake mwaonekana mtungi uliyoekelewa wenye sehemu ambayo ina maandishi madogo kwa umbali.

Vipande vya vitafunwa vya aina mbalimbali vimepangwa kwenye sahani moja. Pembeni kuna sausage fupi zilizoiva, karibu nazo kuna sambusa za pembe tatu zenye rangi ya dhahabu.

Sahani mbili za chakula zimewekwa juu ya meza ya kijani. Kila moja ina wali, kipande cha nyama ya kukaanga, yai la kuchemsha, na mboga za mchanganyiko.

Sehemu ambayo inavutia zaidi yaonekana kuwa na miti mingi. Njia yaelekea huko kwenye kidimbwi cha kuogelea kwa umbali majengo yaonekana.

Mizabibu ya cactus , yenye pande nene, imejikusanya kwa wingi kila moja ikiwa na miba midogo. Mimea mingine ya kijani inaonekana nyuma, ikiongeza msitu unaovutia.

Mandhari ya kuuzia bidhaa au sokoni ambapo grill ya kuchomea mihogo na mahindi inaonekana. Kwa umbali kuna jengo nyekundu.

Ndizi ambazo zimewekwa kwa vifungu tofauti tofauti, zingine za rangi ya kijani kibichi, zingine rangi ya manjano zimetazamia kwa umbali zimeangushwa chini.

Ndani ya banda kuko na ng'ombe wamesimama pande zote mbili wakila kutoka kwenye matroli. Lina paa la chuma lililoinuliwa likishikiwa na nguzo za zege.

Sokoni au mahali pa kuuzia vyakula tofauti tofauti, wanawake kadhaa, wameketi kwenye viti mmoja akiwa amepanua mdomo na kushangaa, wengine wametazama mbele.

Samaki wa kukaangwa wamelazwa kwenye sahani yenye vipaka ya maua wakipambwa na mchuzi wa rangi ya chungwa juu ya kipande kingine ni cha samaki.

Watu 𝑤𝑎𝑤𝑖𝑙𝑖; mmoja 𝑤𝑎𝑜 ame𝑘eti ywaonekana anakama ngombe akiyakusanya maziwa kwa mtungi 𝑚𝑤𝑒𝑢𝑝𝑒. 𝑀w𝑖𝑛gine amesimama amevalia suruali ya kijani.

Mwanamke aliyevaa topi ya machungwa na mikono ya rangi ya kijani na sketi ya madoadoa, viatu nyeupe anakamua ng'ombe kukusanya maziwa kwenye ndoo ya plastiki.

Ndizi nyingi zimepangwa kwa mafungu mbali mbali. Zaonekana zina rangi ya kijani kwa umbali madoa meusi yanaonekana. Matawi pia yanayafunika.

Sahani yenye maandishi Maarians Meals, imejaa wali mweupe, maharagwe kwenye mchuzi wa kahawia, vipande vya tango na kijani...

Ndege mkubwa aneonekana kuwa tai au fisi ameruka angani akiwa ametanua mabawa kikamilifu. Anga ni ya bluu safi.

Jengo kubwa ambalo limejengwa kwa block , lina rangi ya manjano, buluu, na pipes za kijani. Mtu amesimama kando ambaye amevalia kofia na koti nyeusi.

Kiti cheusi kimewekwa kando ya meza, kwa umbali kuna kibao kilicho na maandishi ya rangi tofauti. Katikati mna mti mrefu ulio na matawi ya rangi ya kijani.

Mwanaume aliyevalia fulana nyeusi anaonekana kuchukua chakula na kifaa fulani mkononi . Kando yake mna mwingine na kachumbari ya nyanya na vitunguu.

Sahani kubwa ya biriani imejaa wali wa rangi ya kahawa, vipande vya nyama vilivyofunikwa na mchuzi mzito wa kahawia na mboga za kijani pembeni.

Vipande vya vitafunwa vya kukaangwa vimepangwa kwenye sinia kubwa la mviringo juu ya gazeti. Kuna mipira ya dhahabu upande wa juu, bhajia za rangi.

Mishikaki ya nyama imeshikiliwa na mkono uliozielekeza kwenye grill . Ndani mna majivu, moto kwa umbali. Nyuma mna kijiti cha kijani.

Sahani ya wali mweupe imewekwa pembeni na viazi vitamu vya kukaanga pamoja na bakuli ndogo lenye mchuzi wa kondoo, nyuma kuna samaki wa kuchoma waliopambwa na limau.

Chumba cha chakula cha mtaani imejaa vyakula vya kuchoma. Na mishikaki. Kuna pweza, kamba, samaki, nyama na poga zilizochomwa.

Sahani, ambalo ni la glasi, laonekana lina laini. Ndani mwake mmetiwa maziwa ambayo yana krimi. Background yake yaonekana ni nyeusi kwa umbali.

Nazi imefunguliwa ikionesha nyama nyeupe ya ndani na nafasi ya maji sehemu ya juu ilio katwa inaonesha nyama ya nazi pia.

Sahani kubwa ina wali, mchuzi mwekundu wenye nyama. Mayai ya kuchemsha, mkate wa mviringo, na bakuli mbili za mchuzi. Ndogo ina wali, ndizi, mchuzi mwekundu na vipande vya nyanya.

Sinia kubwa, ambalo limeekelewa kwenye sehemu lina madoadoa ya rangi ya mchungwa na nyeupe. Juu yake limetiwa chakula kizuri zaidi. Ndani yake pia mna kiijiko.

Vipande vidogo vya vitafunwa vya kahawia na dhahabu vimewekwa kwenye chombo chekundu. Vimefunikwa na sukari, vinaonekana kuwa vya kukaangwa na vina trust ya nje iliyo...

Chakula kimetandikwa kwenye trei mbele ya mandhari ya maji. Kuna wali wenye mchuzi mzito wa nyama na yai la kuchemsha.

Chakula cha mtaani kimepangwa mezani. Kuna skonji, egg mayai yaliyofungwa kwa nyama na kukaangwa. Vitas na vitafunwa vingine vya kukaanga vilivyowekwa kwa mafungu.

Bakuli za dengu zilizo iva imepambwa na pilipili mboga ya kijani pembeni kuna kikombe cha chai kilichowekwa kwenye sosa nyeupe sahani ya chuma ina mikate miwili ya mviringo.

Mamba watatu wamelala juu ya mwamba 𝑚𝑘𝑢𝑏𝑤𝑎 wa mawe mmoja akiwa karibu na kamera na wawili nyuma yake wamepangwa kwa nafasi tofauti wakiwa wamekaa na kutulia bila harakati.

Mandhari ambayo yamezungukwa na mchanga mweupe na umevamiwa na vipande vya miti vilivyokauka. Humo mnayo minazi mirefu zaidi.

Samaki mzima aliyepikwa kwa mchuuzi mwekundu kwenye mboga ametandazwa kwenye sahani ya mviringo cheupe pembeni, kuna sahani nyingine yenye vipande vitatu vya mkate au dumpling .

Watu kadhaa wanapika kwenye duka la nje chini ya hema moja anachoma mishikaki ya nyama kwenye jiko la makaa wengine amevalia apron .

Anga ya buluu na nyeupe kuashiria mchana ya mulika mimea iliyomea kwenye shamba la rangi nyekundu, miti mirefu imo kando.

Mwanaume aliyevaa kofia nyeusi na tisheti anashikilia ndizi ambazo ni za rangi ya majano zingine kijani. Kando kuna mimea mirefu.

Mtu anakatakata vipande vya kuku vilivyopikwa kutoka kwa mshikaki wa wima uliojaa tabaka za nyama iliyotiwa viungo. Vilivyokatwa vinaanguka kwenye sinia ya lililo chini ya mashine. Dirisha ya nyuma...

Matunda mawili aina ya madafu yamekatwa na kufunguliwa. Ndani nyama nyeupe kama mchanga inaonekana, nyuma kwaonekana ukuta, kando mna maganda.

Vipande vya mkate wa kukaanga wa umbo la pembe tatu vipepangwa kuzunguka bakuli lenye mchuzi wa maharagwe madogo madogo ndani ya cream nyeupe, na pilipili mboga mbili za kijani chungu.

Sahani ya chuma, imejaa mishikaki ya nyama, iliyochomwa. Vipande vyote, vina rangi ya kahawia na nyeusi, vikiwa na muonekano wa kuchomeka vizuri.

Mtu anachomaa vyakula tofauti tofauti kuziwekelea kwa grill ikiwemo mahindi, mihogo, viazi vitamu. Kavaa tishati ya madoadoa nyuma kuna ukuta wa mawe.

Mandhari ya 𝑘𝑖ℎoteli, nyama zimetundikwa kwenye vijiti, vimepangwa vizuri zaidi kwa laini. Pembeni kwaonekana sahani lenye chipsi ndani 𝑛𝑎 kijiko.

Chakula kitamu kimeandaliwa kwenye sahani nyeupe iliyowekelewa juu ya meza nyekundu samaki, sima na mboga ya kijani iko kando.

Mazingira ambayo yavutia zaidi, kwa umbali ukuta wa kiislamu unaonekana ukiwa na rangi nyeupe, huku pembeni mna miti ambayo ni mipana zaidi.

Meza ya soko ya samaki imejaa dagaa wa aina mbalimbali. Kunakaa kaa, kamba, konokono, na cheza zingine zikiwa kwenye vyombo vya chuma.

Nyoka aliye juu ya mti, wenye rangi ya kijivu, aonekana anaangalia nyuma. Umbali mdogo mna kuta mbili, mweusi na wa kijani kibichi.

Mandhari ya kichaka kibichi yenye mimea mingi na vichaka vinavyochanganyika kwa uzuri. Mbele kuna mchanga unaoashiria ukaribu wa pwani, huku majengo yakionekana kwa mbali juu ya miti.

Mandari mazuri zaidi, ya kihoteli yaonyesha mtu aliyeketi, ana saa mkononi mwake mwake wa kushoto. Vyakula mbalimbali vimeandaliwa, ikiwemo juice .

Shamba la mahindi lina udongo rangi nyekundu. Mimea imepangwa kwa karibu, majani ya mahindi yana mashimo na mchaniko yakionyesha dalili ya kuharibiwa.

Vyakula tofauti vya kuchoma vimewekelewa kwenye grill ikiwemo mahindi, muhogo, viazi vitamu na ndimu kando. Mbali kuna watu watatu. Mmoja kasimama, wawili kaketi.

Ndege mweusi amesimama juu ya mawe yaliyoloa karibu na ukingo wa bwawa la kuogelea. Ni ya muundo usio wa kawaida. Yamepangwa kwa drought .

Watu wamekusanyika kwa shughuli za kununua, na kuuza wakiwemo , wauzaji wa samaki, wengine kutazama tu! kando mumeekelewa ndoo ya plastiki ya rangi ya damu.

Grill imewekwa juu ya moto ambao ndani mnaonekana ni kama mna machivu. Juu yake mna samaki wawili ambao wametiliwa mchuzi wa manjano.

Shanga la ndizi zilizoshikiliwa kwa mkono zikiwa na mchanganyiko wa rangi ya kijani kuashiria mbichi na rangi ya njano kuonyesha zilizoiva, likining'inia kwa mpangilio wa kuvutia.

Mandhari ya kitropiki yenye mimea mingi miti ya mnazi vichaka na maua. Ua la manjano liko mbele likionekana kukuwa, nyuma kuna bahari.

Ndizi za kijani zimetandikwa kwenye mzabibu wa mgomba, zikiwa zimeungana kwa karibu katika kifungu kimoja. Majani makubwa yanazunguka mzabibu huo.

Mandhari ni ya sokoni ambapo mtu anaonekana amesimama katikati ya sehemu ile. Mikebe tofauti tofauti ambalo limetundikwa vijikaratasi ni mingi.

Vyakula aina tofauti zimeandaliwa juu ya meza iliyofunikwa na carpet ikiwemo mishikaki ya nyama, chipsi kwenye sinia, mihogo na mikate ya mviringo, kando mna watu wengi.

Kichaka kina mkusanyiko wa miti mirefu kwa midogo na nyasi za rangi ya kijani. Maua ya manjano yasambaa juu. Kando mna mali.

Mkono unashika kitukuu cha ndizi, mshale wa kijani kikiwa kimechanuliwa kidogo kuonyesha ndani yake. Vingine ziko nyuma zikiwa bado kwenye maganda. Mandhari hii inaonyesha maandalizi ya kupika.

Mtu ameketi kwenye kigonda, akimkamua ng'ombe kwa mikono miwili, akikusanya maziwa kwenye chombo cheupe kilichowekwa chini. Yupo ndani ya zizi, lililotengenezwa kwa mbao, mnyama yule.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara anaeleza jambo kwa kundi la watu waliokusanyika kwenye banda la maonesho. Mezani kuna vifaa kama chopaa, mirija na kontena.

Samaki wa kuchoma ameandaliwa kwenye sahani. Kando yake mwaonekana pilipili iliyotiwa kwenye bakuli. Kachumbari imo pale pale na ndimu pia.

Ng'ombe amesimama na kifaa cha kisasa kinachoshikiliwa na mtu aliyevaa glavu nyeusi kikielekezwa kwenye kiwele chake. Mwanga unamulika sehemu ya chini ya tumbo ambapo kuna chuchu nne.

Mandhari ya hoteli ya kawaida. Pembeni mna meza ambalo mmeandaliwa sahani kadhaa ambazo ndani mna vitu tofauti tofauti ikiwemo; kikombe, sambusa na krimi.

Ng'ombe amesimama ndani ya uzio akiwa amefungwa kwa kamba kwenye nguzo ya chuma. Mashini ya kukamua imeunganishwa kwenye kiwele chake ikiwa na bomba na chombo cha chuma cha kuhifadhi maziwa.

Meza ya soko la samaki imepangwa panadhifu kuna wa aina mbalimbali kamba na dagaa waliowekwa kwenye trei nyeupe.

Sehemu ambayo ni ya kuchomea nyama mna mtu amesimama pale kavalia koti lenye rangi ya kijivu, kando yake mna sahani ambalo kisu kimo ndani pembeni mna chupa ambazo ni za rangi ya nyekundu.

Chapati mbili, zimepangwa pembeni ya wali mweupe. Katikati ya mboga za majani zilizopikwa, nyama yenye mchuzi na kachumbari, yenye parachichi.

Ng’ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe, amefungwa kwa minyororo kwenye nguzo ya mbao, akiwa amesimama karibu na mtu aliyevaa shati jeupe, suruali ya kijivu.

Soko lina shughuli nyingi, samaki wa aina mbalimbali wakiwa kwenye vyombo vya rangi tofauti. Kati yao kuna kamba, samaki wadogo na dagaa.

Mezani kuna sahani tatu. Ya kwanza ina saladi, mchanganyiko wenye vitunguu vyekundu, radishi, tango na mboga nyingine. Ya pili ina biriani.

Viungo mbalimbali za rangi ya manjano, nyeupe, nyekundu, na ya kahawia, vimeandaliwa ndani ya mitungi ya glasi na plastiki.

Takataka tofauti tofauti zimekusanyishwa kando ya pwani na maji, humu kando mna miti uliokauka. Mchanga umeenea kila mahali, pembeni na hata mbali.

Watu watatu wameshika madafu zilizokatwa juu. Kila moja ikiwa na mrija wa kunywea. Wamesimama mbele ya jengo la sege lenye nguzo. Nyuma kuna magari yaliyopaki.

mantharii ya msituni waumbwa wawili wamelala chini wenyewe rangi ya machungwa na wana madoa meupe kando mna mchanga mweusi .

Samaki mzima aliyechomwa au kukaangwa amewekwa kwenye sahani ya mraba nyeupe, juu yake kuna mchuzi wa nyanya uliochanganywa na mboga na viungo.

Mama aliye na sura ya tabasamu amekalia kiti akivalia nguo ya madoadoa meupe na meusi. Mbele mezani yameandaliwa samaki ya kuchomwa.

Watu wanne, mmoja kavalia shati nyeusi, kofia nyekundu, sehemu ya nyuma nyeusi iliyo na nembo limeandikwa ,Black anaonekana kushika chakuna aina ya pizza .

Vyakula mbali mbali vimeandaliwa kwenye sinia zingine za chuma zingine za plastiki. Nyama zilizodungishiwa kwenye vijiti vimepangwa katika makundi. Pembeni mna chips yaonekana.

Mandhari ya pwani ya kitropiki inaonyesha miti ya mnazi, maua ya waridi na majani mengi ya kijani kibichi mbele. Bahari yenye mawimbi madogo inaonekana nyuma chini ya anga.

Ng'ombe wanne, wawili weupe, mmoja mwekundu, mwengine mweusi ambao wanapembe refu, wanakula sehemu ya kutupa takataka. Nyuma yao waonekana ukuta wa waya.

Njia ya mawe inakatiza katikati ya kijani kibichi, kuelekea jengo lenye paa la nyasi, likizungukwa na minazi refu na mimea ya kitropiki. Kushoto kuna uzio mweupe mweupe na bango lenye maandishi yasiyoonekana vizuri.

Sahani ya kwanza ina mishimaki ya nyama ya kuchoma juu ya kabeji huku ya pili ina kuku na mboga pamoja na chipsy . Vyakula vimepikwa vizuri na vimepangwa kwa uvuto wa macho.

Mishikaki miwili yaonekana. Moja vipande vya nyama vimekatwa na kuwekwa kwenye tray . Umo kando mna kisu na moto unaoonyesha ni mkali.

Mtumbwi wa mbao unaonekana upande wa kushoto ukielekezwa ndani ya msitu menene wenye miti na vichaka vya kijani kibichi. Anga ni la mawingu meusi ikionyesha hali ya hewa ya mawingu au mvua.

Mtu amesimama kwenye shamba lenye migomba akiwa amevaa shati jeusi na sketi. Ardhi imelimwa na kuna mimea midogo inayochipuka. Nyuma kuna mtaro.

Kundi la watu wamesimama karibu na mmea wa ndizi. Mmoja wao akishika shanda mkubwa mbichi. Nyuma kuna bango la kijani lenye maandishi, "The KCB Foundation".

Samaki wa rangi tofauti, nyekundu na fedha, wamepangwa kwa safu juu ya meza ya soko. Wakimulikwa na taa zinazoning'inia tu.

Sahani tatu za pink na moja nyeupe zimejaa vitafunwa vya kukaanga. Pembeni kuna bakuli mbili moja ina chuchimi na kahawia ingine ina unga mweupe.

Mabakuli makubwa yamepangwa kwa safu. Kila moja likiwa na nafaka mbegu na bidhaa kavu zenye rangi ya muundo tofauti, baadhi ni kunde, matunda yaliyokaushwa na viungo.

Huu mkono ambao umevalia saa , umeshikilia sahani nyeupe , ambayo imeandaliwa chakula ambacho ni pilau ya rangi ya kahawia , ndizi moja , kachumbari na vipande vya nyama.

Sahani mbili, moja kubwa ingine ndogo, zimewekelewa kwenye sakafu, rangi ya kijani ikiwemo mchele wa rangi ya dhahabu, vipande vya nyama, kachumbari na pilipili.

Vyakula tofauti tofauti vimeekelewa kwenye meza nyekundu ikiwemo mchele wenye rangi ya dhahabu, mwingine rangi ya kahawia, kando mna kachumbari, vipande vya nyama na mchuzi mzito.

Viungo tofauti tofauti vya rangi nyekundu, ya machungwa na matunda ambayo yamekaushwa, zimeandaliwa kwenye ndoo za plastiki.

Ndizi tano za manjano zimetundikwa pamoja zikiwa na ngozi laini isio na doa, zimeiva vizuri na sehemu ya nyuma ya kikonyo inaonekana kidogo.

Sahani tau za chakula zimepangwa mezani kila moja ikiwa na wali wa rangi ya manjano na machungwa uliochanganywa na vitunguu vya kukaangwa juu.

Chakula kimetandikwa juu ya meza yenye kitambaa cha madoa mekundu na meusi. Kuna vyombo vya chuma vyenye vyakula mbalimbali.

Fukwe ya mchanga imezungukwa na miti ya minazi na majani mabichi. Nyuma kuna majengo yenye paa nyekundu, bahari iko upande wa kulia na mashua chache zinaonekana mbali.

Sahani tatu zimepangwa kwenye sinia. Kila mmoja ikiwa na wali mweupe, vipande vya nyama vilivyokaangwa, ndizi nzima, mchuzi mwekundu wenye mnato na kachumbari ya nyanya. Vitunguu na pilipili hoho.

Wanawake kadhaa wameketi juu ya meza na vyombo vilivyao jaa samaki wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni ya kiwa rangi ya angavu wapo sokoni wanahusika na mazungumzo na shughuli.

Vyakula tofauti vimeandaliwa juu ya meza iliyofunikwa na kitambaa chenye maua maua ikiwemo mchele, maharagwe yenye mchuzi, kando, mboga za kijani, mtungi wa manjano.

Ambapo mama anauzia samaki za kukaanga, sinia imeekelewa katikati ya meza ambapo vyakula vile vimeandaliwa. Kando kuna mama mwengine ambaye amevalia nguo iliyochorwachorwa.

Vipimo vya rangi vinatanda kwenye vibakuli vya plastiki vya manjano, vyekundu vya paprika, kahawia ya mdadisi na kijani ya bizari.

Sahani mbili zimewekwa kwenye mezani, kuna moja ina wali wa manjano, kipande cha nyama au mchuzi, yai la kuchemsha. Meza ina rangi nyekundu na nyeupe.

Mishakiki ya nyama iliyodungwa kwenye vyuma imewekelewa kwenye sahani. Nyuma mna ukuta wa rangi ya kahawia na weupe.

Bunda nyingi za ndizi mbichi za kijani zimepangwa kwa wingi, zikiwa zimeunganishwa kwa mikungu. Rangi ya kijani inaonyesha ndizi bado hazijaiva.

Migomba ambayo imepandwa kwenye shimo tofauti tofauti mandhari yana udongo mwekundu kando mna mchipuko wa nyasi umbali kidogo mna mimea mingine.

Mchele wa rangi ya dhahabu umechanganywa na vipande vya nyama na viazi vilivyopikwa vizuri, ukionyesha biriani au pilau lililojaa ladha.

Vyakula viwili vya kukaangwa vimewekwa mezani. Kijisahani cha nyuma kina vitumbua vya mviringo vilivyopikwa hadi kuwa na rangi ya dhahabu, na cha mbele hakina vibanzi vya mboga vilivyopikwa kwa umbo lisilo la kawaida.

Viungo mbalimbali zimewekwa kwenye ndoo za rangi tofauti ikiwemo kijani, samawati, nyekundu, nyuma mna carton limeandikwa fresh .

Vipande vya nyama, sausage , mboga na labda samaki vimetundikwa kwenye vijiti vikiwa vimepangwa kwa mistari kwenye meza ya soko la chakula. Kila moja una aina tofauti ya kitafunwa.

Mandhari ya nje ina njia ya udongo inayopita katikati ya nyasi na vichaka. Pia kuna kibanda chenye paa.

Sahani nyeupe ina mikate mitatu ya mviringo ya kahawia, pembeni kuna bakuli mbili moja ina chutni ya kijani nyingine ina mchuzi wa kahawia.

Watu wanne wanafanya kazi ya kuchambua mahindi yaliyokaushwa, yaliyotandazwa juu ya kitambaa kikubwa ardhini. Mmoja amesimama.

Sahani imejaa wali wenye viungo na vipande vya nyama. Pembeni kuna viazi vya kukaanga vilivyokatwa vipande vikubwa. Upande mwingine wa kushoto kuna kachumbari.

Samaki mzima amewekwa kwenye sahani, amefunikwa na mchuzi wa krimu uliyochanganywa na viungo na mboga za majani. Pembeni kunazo majani zilizochemshwa au kukaangwa.

Vyakula mbalimbali vya kukaanga vimeandaliwa juu ya meza ya rangi ya kijani. Hivi ikiwemo nyama iliyodungwa kwenye vijiti na samaki aina tofauti tofauti.

Mto wenye maji tulivu, unapita katikati ya mandhari ya kijani kibichi. Upande wa kushoto tuna ufuo kwa mchanga, uliojaa vipande vya miti na nyasi zilizokauka.

Mazingira, yaonekana yamezungukwa na mchanga. Kwa umbali, mnaonekana mtu. Hivi karibu, mna mashua. Kando pia, mna miti mingi.

Mtu amesimama karibu na mmea wa ndizi, akishika shada kubwa mbichi ambazo bado zimeunganishwa na mmea. Majani ni makubwa na ya kijani.

Lobster waliowekwa juu ya sahani kubwa wamechomwa hadi rangi ya shaba. Wakichomwa na vipande vya limau vilivyokatwa mviringo karibu nao.

Kuna birika dogo lenye maji ya giza. Juu yake kuna kivuli cha mimea kinachoonekana. Pembeni kuna majani marefu yanayochanua. Ukuta umechorwa kwa rangi na vipande vidogo vya mapambo.

Miti mikubwa yenye mashina mapana na majani mengi ya kijani imepambwa na mabango na maandishi. Moja linasomeka, Zaks na jingine, chini yake linaonya, Alcohol Beverage is Not Allowed.

Almandhari ya sokoni ambapo watu katika harakati za kuuza, kununua na kupanga vitu. Samaki wengi kwa vikundi tofauti tofauti wakubwa kwa wadogo wameekelewa mezani kando mna ndoo ya rangi ya manjano.

Vyakula tofauti tofauti vinaandaliwa kwenye sahani nyeupe na bakuli moja yenye madoadoa. Hivi vikiwemo samaki, kando pia mna chipsi na krimi zilizowekwa.

Mishikaki mitatu ya chakula inachomwa juu ya makaa ya moto ya kufata na ya katikati ina vipande va kufaa vilivyopakwa mirinande vya rangi.

Nyama iliyodungwa kwenye vijiti, imeekelewa juu ya grili ya chuma , mumo ndani munaonekana mna moto na majivu , kando mna mtu ambaye amevaa tishati

Bakuli la glasi limejaa dengo au maharagwe yaliopikwa kwenye mchuuzi wa krimu juu yake kuna pilipili mbichi nne za kijani.

Mabakuli makubwa yamejaa viungo vya rangi tofauti. Majano ya bizari nyekundu ya paprika, kijani ya majani yaliyokaushwa, kahawia ya mdalasini na machungwa ya pilipili.

Sahani imewekwa mezani, kwenye mkahawa wa kawaida, ina wali uliochanganywa na mchuzi wa nyama, vipande na yai la kuchemsha kando.

Vipande vya nyama vimewekwa ka vijiti vikichomwa juu ya moto unaowaka kwa miale mikali makaa yatoa joto kali mshkaki imepangwa kwa ustadi kila kipande kikiwa na umbile tofauti.

Wanyama wa msituni ambao ni ndovu wadogo kwa wakubwa wanakula kichakani na nyasi za rangi ya kijani na zingine zilizo kauka na kuanguka anguka chini.

Samaki wa kuchomwa wamefinikwa na mchuzi mnene wenye pilipili hoho nyekundu na kijani, umetandazwa kwenye sahani nyeupe ya umbo la samaki.

Sahani ya wali ulioandaliwa kwa mchanganyiko wa mchele mrefu na maharagwe madogo na ya rangi ya kahawia ukiwa na vipande vya viazi vilivyo pikwa hadi laini.

Chungu za dhahabu zimepangwa kwa umakini, kila moja ikiwa na rundo la viungo vyenye rangi tofauti. Majano, rangi ya chungwa, nyekundu na kahawia.

Vipande vya vyakula vilivyo kangwa vime pangwa pembeni mwa sahani katikati kuna mchuzi wa kahawia wenye vipande vya vitunguu na kando kuna kachumbari ya kabeji.

Kifaa cha kuchomea nyama kimesimama wima kikiwa na mzingo mkubwa wa vipande vilivyopangwa juu ya msikaki mrefu, moto wa upande unachoma taratibu.

Muundo wa mbao umetengenezwa kwa vijiti vyebamba visivyo sawa , umewekwa juu ya ardhi ya mchanga yenye nyasi na mimea midogo nyuma yake, kuna uoto mnene wa kijani na ukuta wa mawe .

Meza imejaa ndizi, zilizoiva, zikiwa zimepangwa kwa mafungu makubwa. Watu kadhaa wamesimama karibu wakihusika na shughuli za kuuza au kununua. Mandhari ni ya soko.

Chakula kitamu zaidi kimeandaliwa ndani ya sahani nyeupe, ikiwemo vipande vya chapati, mikate ya rangi ya dhahabu na maharagwe iliyotiwa krimi. Kando mna juisi na kijiko.

Sehemu ambayo mbao zaonekana zimevamiwa na moshi, ambapo mna chupa ya rangi ya manjano na mahindi yamening'inia kuangalia upande wa chini, ambayo yamevamiwa pia.

Wali mtamu wenye viungo umetandazwa upande mmoja kwa sahani pembeni kuna viazi vilivyo kaangwa hadi kuwa na rangi ya ya manjano na katikati kuna kikombe kidogo.

Sinia nyeupe imeandaliwa wali ambao ni wa rangi ya dhahabu. Kando mna ndizi, kipande cha nyama na kachumbari.

Sinia tatu nyeupe, na nyingine ya chuma , vimeandaliwa vyakula tofauti ikiwemo mchele wa rangi ya kawia, ndizi , vipande vya nyama, kachumbari, ndimu kando na...

Kupe wawili wako juu ya ardhi hii, nyasi chache na majani yaliyosambaa mmoja wao yuko juu ya mwingine wakionyesha ya tabia ya kuingiliana. Mandhari ni ya kawaida bila vitu vya binadamu.

Chakula kimetandikwa juu ya mkeka wa kufa kuna sahani ya ndizi zilzoiiva zikiwa na mchuzi nyiengine ya wali na nyama pamoja.

Mchanga mweupe umefamiwa na vijiti vidogo vidogo vilivyokauka kando mna ukuta uliochongwa kwa mawe mbali mna miti mirefu sana.

Vyakula mbalimbali vimeandaliwa kwa sinia tatu nyeupe. Nyama zilizotiwa kwenye vijiti vyaonekana vya rangi ya kahawia.

Vyakula tofauti tofauti vimeandaliwa moja wako kwenye bakuli, zingine zinaendelea kupikwa. Kando kuna mtu ambaye amevalia nguo yenye rangi za mraba.

Vipande vitatu vya donati vilivyokaangwa hadi kuwa rangi ya dhahabu, pamoja na soseji mbili zilizochomwa kidogo, vimepangwa kwenye sahani moja. Pembeni kuna bakuli mbili.

Mtu aliyevaa kofia ngumu na koti jeusi anamwaga kimiminika kutoka kwenye chupa ya kijani hadi kwenye pipa jeupe iko kando ya gari jekundu lenye mapipa kadhaa 𝑚eupe.

Mahindi mawili yakuchomwa yameshikiliwa kwa mikono yakiwa yamefunguliwa sehemu ya bayana, rangi ya dhahabu na alama ya kuchomeka. Chini yake kuna vipande vya ndizi.

Kibakuli ya rangi ya kijivu weupe kwa mbali imeshikiliwa na mtu ikiwemo ndani mikate ya pembe tatu aina ya maharagwe yaliyotiwa krimu na samosa moja.

Vyakula vya aina mbalimbali vimeandaliwa kwenye bakuli tatu ikiwemo mahamri ya pembe tatu, maharagwe ambayo yametiwa krimi na dania juu yake.

Mandhari mazuri zaidi ambapo ng'ombe kadhaa wanaonekana, ilhali kijana aliyezivaa viatu nyeusi, shati ya samawati, amesimama kando yao.

Mandhari ya sokoni ambapo watu wanaonekana kwenye shughuli za kununua au kuuza ikiwemo mbele chakula aina ya nyama iko kwenye vijiti na kupangwa kwenye vikundi tofauti tofauti.

Mkono uliotiwa kucha za plastiki umeshikilia chakula. Kando mna viazi karai vilivyotiwa kwenye sahani nyeupe ambalo limewekelewa mezani nyeusi.

Eneo la mchanga limezungukwa na miti yenye majani mabichi ikijumuisha minazi na mengine yenye majani mapana. Nyuma kuna majengo madogo yaliyofichwa na uoto .

Maonyesho haya ya viungo yanaonyesha mandhari ya soko au duka la viungo ambavyo mbalimbali vimepangwa kwa viombo vya chuma, kila chombo kina rundo la kiungo.

Watu kadhaa mmoja wao yuko juu ya mavuno. Mwingine kati ya mikono yake ufukoni ilhali kuna ambao wameshika simu kwa kupiga picha sehemu hii.

Mandari ya soko, kuna chakula cha mtaani. Lina trei kadhaa zilizojaa vyakula, vilivyopikwa au kuchomwa. Kuna mishikaki ya nyama na viambata vingine.

Maandhari ya sokoni, au sehemu ya kuuzia vitu, mikebe mifupi kwa mirefu imepangwa juu ya shelf . Juu zaidi mna paa la mabati ambalo lina nguzo za chuma.

Shamba la migomba lenye safu zilizopangwa vizuri kila mtu ikiwa na majani makubwa njia ya udongo imipita katikati ikitoka muonekano wa mazingira ya kilimo yenye rutuba na utulivu.

Sahani nyeupe imepambwa kwa mvuto wa macho. Kuna vipande vya donati au mandazi ya kukaanga. Frictus za kahawia na bakuli la kunde aina ya black eyed peas .

Ng'ombe ambao ni weusi wana madoadoa meupe wanakula nyasi iliyotiwa kwenye tairi. Chini mna majani ya kijani nyuma mna ukuta wa jengo la mabati.

Mtu aliyevaa kitambaa cha kichwa na barakoa ameketi nyuma ya meza iliyojaa vyakula vya kukaanga. Anatumia kijiko cha kuchuja kushughulikia...

Kichaka ambacho kina nyasi ya rangi ya kijani na zingine zimekauka, kunaonekana wanyama ambao ni ndovu. Kwa umbali miti mirefu yaonekana.

Mchanga mweupe ulio kando ya pwani umevamiwa na vijiti vidogo vilivyokauka. Huko mbali, majani ya rangi ya green yanaonekana, pia miti mirefu.

Mtu amesimama shambani kati ya mistari ya migomba akishughulika kifaa kilichowekwa juu ya mlingoti. Hicho kinafanana na kamera au kihisi kinachotumika kufuatilia hali ya mimea.

Mandhari ya hoteli ya kawaida. Vyakula vingi vimeandaliwa, ikiwemo sambusa, viazi vya kukaangwa, pia ndimu imeandaliwa.

Mtu ameshika sinia lenye viazi, huku mezani kuna sahani tatu zenye wali, nyama na pilipili nyekundu zilizokatwa. Mandhari ya nje ina muonekano wa maji na majengo kwa mbali.

Mandhari ya ukulima ambapo ng'ombe ambao wana rangi tofauti tofauti, nyeusi, nyeupe pia. Mtu ambaye amevalia koti nyeusi na kofia nyeupe anaonekana kwa umbali.

Mishikaki ya nyama na mboga imepangwa kwa safu. Pembeni kuna mikate ya mviringo iliyowekwa kwa mafungu. Nyuma kuna ndimu, chungu, chungu cha chuma na viungo vingine vya kupikia.

Sinia kubwa ambalo limeekelewa juu ya leso yenye maua mekundu na meupe limeekwa mahamri, viazi vitamu , ndani yake kuna bakuli ambalo lina mchuzi.

Grilii ya kuchomea nyama imewekwa juu ya stendi ya chuma ikiwa na vipande kadhaa vya nyama vilivyopikwa na rangi ya kahawia, nyekudu na kuchomeka kidogo.

Ubao mweusi umetengenezwa na zingine nyeupe, maandishi meupe haya kuandika na choka yanaonekana. Kando mna kichaka kina majani mabichi.

Muuzaji wa chakula cha mtaani ameketi chini ya hema ya kijani. Akianga vyakula kwenye kikaango kikubwa. Amevaa vazi lenye maua na anatumia kifaa.

Chakula kilichopangwa mezani, kinajumuisha nyama choma, samaki, mkate, na vitu vya kukaanga. Pembeni kuna chupa ya soda na viungo. Mpishi aliyevaa kofia, na sare anashika sahani.

Maandhari ya nyasi ina maua marefu makubwa yenye rangi na muundo tofauti jiwe la mbele lina mwangaza uso refu.

Kichaka kina mimea ambayo kimechipuka kikifamiwa na mchanga mweupe na kwengine mweusi pia matawi yameenea kila mahali.

Vyakula mbalimbali vimeandaliwa kwenye sinia kando, kingine kinapikwa juu mwaonekana mna gazeti na mtu ameishikilia kikombe cha chuma.

Majimaji meupe yenye yanatoa yanachemshwa kwenye sufuria na kijiko kinachota sehemu yake huku matundu madogo yakionekana juu ukuta wa nyuma.

Mikate ambayo ina shepu ambazo ni mbovu imeandaliwa mezani ikiwemo imeekelewa mchuzi ambao una rangi nyeupe na vitu vingine juu yake vya kijani.

Sahani sita nyeupe zimepangwa kwenye trei kila mmoja ikiwa na msamosa mbili za pembe tatu ju ya majani ya saladi ,vipande vvya limau mti aliyevaa shati nyekundu ameshikilia trei hiyo.

Watu wawili waliovaa makoti meupe, neti za nywele na barakoa, wanafanya kazi kwenye kituo cha kuchakata chakula. Mmoja anamimina kimiminika kutoka kwenye chombo cha chuma kikubwa.

Mandhari ambayo ni ya kuuzia vyakula mbalimbali. Watu wawili ambao wamevalia nguo za kufanana, wanachoma nyama zilizo𝑡𝑢𝑛𝑑𝑖𝑘𝑤𝑎 kwenye vijiti tofauti tofauti. Kando mna kiti chekundu.

Samaki, wali wa rangi ya dhahabu, ndimu ni krimi ambayo imetiwa bakulini na mchuzi wa rangi ya kijani zimeandaliwa kwa sahani kubwa nyeupe.

Twiga watatu wamesimama kwenye uwanda wenye nyasi na miti midogo. Wa mbele anaangalia upande wa kushoto akiwa karibu na ukuta wa mawe uliofungwa na wavu wa kijani.

Sahani la shepu lisiloeleweka imeandaliwa chakula tofauti samaki, juu yake dania na ndimu kando mna chipsi na kibakuli kingine kilichotiwa krimi.

Mandhari ya soko la jadi lina watu kadhaa wakihusika na shughuli mbalimbali, bidhaa kuu ni samaki wakavu na vyakula vingine vilivyopangwa kwenye magunia na mafungu.

Mandari ambayo umezungukwa na mchanga mweupe. Kwa umbali mna jengo, ambalo kando yake mna paa la blue . Miti mingi imefahamia sehemu ile.

Vyakula vya aina tofauti vimeandaliwa juu ya kijikaratasi cheupe ambacho kimelazwa juu ya meza ya glasi, ikiwemo za pembe tatu, viazi vitamu na...

Mwanaume ambaye yuko pembeni amevalia koti la samawati anakamua ng'ombe. Yale maziwa yakikusanywa kwa ndoo ya rangi ya samawati.

Chakula kitamu zaidi kimeandaliwa kwenye bakuli nyeupe ambacho ni mchele, vipande vya nyama, viazi na mchuzi wenye rangi ya majano. Kando watu wamesimama.

Ufungaji wa viungo mbalimbali kwa mpangilio mzuri sokoni. Mabakuli kadhaa yamejaa unga na vipande vya viungo tofauti kama vile pilipili nyekundu.

Mtu ameketi chini akimkamua ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi. Anatumia ndoo ya chuma kukusanya maziwa yanayotiririka moja kwa moja kutoka kwenye kiwele.

Bakuli kubwa la chuma lina mchanganyiko wa rangi ya maziwa na kahawa kunachanganywa kwa vijiko vya mbao vitatu, mikono miwili ikishika vijiko viwili huku cha tatu kikiwa kimetulia ndani.

Eneo la mchanga lina miti mingi, katikatikuna mti mkubwa wenye shina nene uliozeeka umezungukwa na minazi mengine, nyuma kuna jengo.

Eneo ambalo lomezungukwa na mchanga mweupe ambao umevamiwa na matawi yaliyokauka. Kando mna mti mrefu ilhali mnaonekana kuwa mna jengo ambalo lina paa la nyasi.

Sahani ina maharagwe yaliyopikwa kwenye mchuzi wa krimu. Vipande viwili vya chapati vilivyotiwa moto kiasi na kipande cha nyama iliyochomwa au kuokwa.

Samaki wengi wamepangwa juu ya grili kuchomwa. Watu watatu wamesimama kando huku mbali wengine wakionekana. Juu mna lililoshikiliwa na miti.

Gunia mbili nyeupe zimewekwa pembeni ikiwemo ng'ombe, nyuma zizini zaonekana zakipitisha vichwa kula nyasi zenyewe ni za rangi nyeusi na nyeupe.

Viungo tofauti vya rangi ya manjano, kijani, kahawia na nyeusi zimewekwa ndani ya ndoo za plastiki za rangi ya maji.

Kichaka ambacho kina nyasi fupifupi za rangi ya kijani, miti kwa umbali, ukuta katikati wa mawe kando yake kuna mchanga uliokusanywa mweupe.

Mwanaume ambaye amevaa shati samawati anaonekana ameushikilia muhogo kwa ganda la mahindi pia anaonekana anautiria ndimu. Nyuma yake mna mwanaume ambaye amevalia suruali nyeusi na shati nyeupe ambayo imechorwa picha nyekundu.

Maandhari ya sokoni au duka la kuuzia viungo mbalimbali. Juu mna vitunguu ambavyo vimefungwa kwa mifuko nyekundu, kando kuna mtu amevalia kofia nyeupe na tishati nyeusi .

Vyakula tofauti ikiwemo za pembe tatu, mviringo na vya rangi ya kahawia na dhahabu vimeandaliwa juu ya meza iliyofunikwa na gazeti.

Grilled prawn , tano zimetaandazwa juu ya sahani kwa mpangilio wa feni. Katikati kuna mlundiko wa wali mweupe. Pembeni kuna mboga zilizopikwa.